Duka la dawa za mifugo zenye ujazo tofautitofauti katika vifungashio vyenye rangi mbalimbali, zimepangwa katika shelfu zilizo kwenye kuta zilizonakishiwa kwa rangi ya kijani kibichi.

Mandhari nzuri ya msitu wa rangi ya kijani, barabara ndogo ya vumbi imekatiza katikati ya msitu, mti mrefu umechorwa nambari ishirini na moja kwa rangi nyekundu na nyeupe.

Mandhari ya maji bahari au ziwa yamezungukwa na uoto wa asili wakijani, ndani ya maji kuna vichaka na uoto mwingine. Upeo wa maji kuna safu za milima yenye rangi ya bluu.

Kundi la watalii wakimshangaa Tembo mkubwa mbele yao aneyetimua vumbi, pembezoni mwa Tembo huyo Kuna Tembo wengine wawili waliyozibwa na huyu mkubwa. Mandhari ya eneo ya udongo mwekundu wa vumbi, kuna mti mkubwa wa rangi ya kijani uliozibwa kwa vumbi jekundu linalotimka.